Huu ni mchezo wa kandanda ambao huchezwa na watu wengi sana na furahia mchezo huu. Hapa wanaocheza wachezaji wake ni watu walemavu wale watu ambao kwa njia moja ama nyingine wako na tatizo kwa mguu mwingine hivyo basi wao wanatumia vile vitu.

Chapishi hii inaonyesha maeneo jinsi ya kuchukua takataka zile ambazo watu watakua sii ya manufaa tena kwa matumizi. Hivo basi watu wanafaa kutupa takataka hizi kwa njia mzuri ili kutoaribu mazingira.

Huu ni mlingoti wa bendera. Ni kawaida kila unapotembea kwenye mashule ama idara zozote za serikali utaipata kwamba kunao mlingoti wa bendera ambao unaekwa bendera ili kuipepea, hii

Dawati mingi zimengenezwa hapa, hapa ni chumba ndani, inaonekana kwamba itakuwa na mkutano hapa, basi imepangwa hivi kabla ya watu kushiriki kwenye mkutano, huu waingie ndani na kufanya majadiliano.

Aidha Kimani haoni ama yeye anaona na alikuwa amefungwa tu macho maanake yeye ametoa kile kitu kilichotumika kumfunika macho. Naye mwenzake bado kiko machoni mwake, wengine wawili hapa wanakaa kusherehekea.

Ni masomo hasa ni masomo ya katika shule ya msingi, ama shule ya chekechea ambapo wanafunzi wanafunzwa jinsi ya kuandika kwa erufi kubwa na erufi ndogo, hii ni kazi ya walimu na wanafunza wanafunzi wadogo.

Tunaona kina dada ambao wao ni walemavu maanake wameketi kwenye kifaa hiki ambacho wanaitumia kutembea, wote wamevalia jezi ambalo limeandikwa jina la Kenya hapa mbele maanake wao ni timu moja.

Watoto wadogo wa darasa la tatu wanfunzwa mambo ya usalama, mambo ya afya ama mambo ya kuwa na tabia mema, hivo basi wakiwa shuleni wanajitahidi sana kushikilia mambo hayo.

Dada mmoja ambaye kwa njia moja ama nyingine anaonekana kuwa yeye ni mshiriki katika michezo ya kuogelea ameegemea hapo kando karibu na maji na yeye yuko ndani ya maji kuashiria kwamba labda anangojea mshindano huo uanze.

Kwa kawaida watu wengi husoma kupitia hadithi. Hata ukitaka kuelezea watu kitu waeleze kupitia hadithi. Ndiposa kwa shule mingi ya msingi watakua na vitabu mingi kama ile ya Ayubu mashakani zilizo na hadithi tamu tamu.

Tunamuona mwanadada ambaye anayeitwa Hellen Nyawira yeye ni mkenya na alizaliwa mnamo mwaka wa elfu moja mia tisa tisini na mbili na yeye alikuwa anafanya ule mchezo wa kuinua vyuma. Yeye ni kana kwamba ana shida kidogo kwa mkono maanake ameandikiwa kwamba ako na ulemavu wa Aspinabyfida .

Unapotembea kwenye hio siku hasa utapata kwamba wao wakona dawati maalum ambayo ikona mahali meza ndogo ya kutumia kuandikia na pale chini ikona mahali pa kuwekelea mizigo yako mengine.

Ni katika shule ya msingi tunapatana na mwalimu anaitwa Agnes ,tumeenda ofisini mwake kumuangalia ili atupashe habari kuhusu jinsi mtoto wetu Agnes anavyo enda shuleni. Basi ametukaribisha kwa lango lake.

Shule ni ya chekechea, watoto ni wadogo na wao wanafurahia masomo. Naye mwalimu ameamua kwamba ili kuchangamsha zaidi akawaandikia herufi kubwa na herufi ndogo. Hivyo basi atafanya kazi yake kuwa rahisi anapofunza wanafunzi wale.

Wachezaji wa timu hii ya Kenya wametoka nchi ya ngambo na wameweza kushinda. Basi wametunukiwa na Kenya National Paralelical Commitee shilingi milioni tano kushiriki katika michezo izo na kuibuka washindi.

Katika kufunza wanafunzi, kwa kawaida mwalimu hutumia ubao. Kitambo walikuwa wanatumia ubao ambao walikuwa wanatumia ile chokaa lakini kisasa wanatumia ubao ambao wanaotumia rangi ya wino, kalamu ya wino. Basi duster hii hutumika kufuta maandiko hayo.

Katika shule yetu tunafuata sheria, tunafanya kazi kwa pamoja, tunaheshimu kila moja wetu, pia tunafanya ndoto zetu ili zije yakawa kweli. Pia tunakula vizuri, tunafuata maagizo, tunafuata sheria kila wakati. Sisi ni familia na kamwe we never give up .

Basi hawa ni wakenya ambao wamevalia nguo mekundu na wengine wao wanabeba bendera ya Kenya, wengine pia wamevalia shanga shingoni mwao iliyo na michoro ya bendera ya Kenya huenda hawa ni wanariadha ambao wanatoka michezoni.

Hapa ni katika shule ya upili maabara ya kompyuta hapa ndipo wanafunzi wanaofanya somo la tarakilishi ama kompyuta wanafanyia mazoezi yao tunaona tarakilishi nne zilizo pangwa vizuri mezani alafu tunaona viti pia.

Mlingoti wa bendera kwa kawaida huwa ni mrefu mno, ili kwamba ionekane na pia bendera likiwekwa pale juu, basi unapata upepo, na itakuwa inang'aa kweli kweli.

Ni masaa za usiku pale katika uwanja wa JKIA ambayo timu ya Kenya ya walemavu wameingia humu nchini baada ya kutoka mashindano ya kimataifa ambapo walishinda. Anayeongoza ameshikilia bendera la taifa ya Kenya.

Ama kweli kuwa mlemavu haiwezi ikakulemaza kufanya mambo mengine kw mfano kucheza mpira wa kandanda. Tunaona timu ambao wamevalia jezi ya rangi ya buluu wakiwa na mipira miwili, hawa watu walemavu kando yao ni watu walio sawa.

Wanariadha Samuel Mushai aliye katika mkono wa kulia na anayemwelekeza yeye ambaye anaitwa GM KIpchumba aliye katika mkono wa kushoto, wanakimbia huku wakijadiliana katika uwanja.

Tunaona wachezaji watatu ama wanne ambao wamevalia sare la rangi la nyekundu na imeandikwa jina Kenya hapa mbeleni. Hao wote ni viwete na wanatumia vile vinavyowasaidia kutembea.

Tunaona chumba kubwa sana hapa waweza kuwa ni kanisa na hapa nje kunao mandhari nzuri sana pale tunona nyasi ambayo iko na rangi nzuri ya kijani kibichi mtu waweza keti pale ukitulia na mawazo yako yatakuwa mema vizuri.

Tembea hapo kwenye mashule zote , kenya , utapata kwamba pale ambako wanafunzi ukusanyika ili wapewe hotuba ama waongeleshwe na walimu wao, utapata kuna mahali ambapo pamewekwa mlingoti wa bendera ili ...

Katika michezo hasa ile ya riadha, kuna huu mchezo ambao mwanariadha, ama mchezaji anafunikwa macho. Kisha anaelekezwa na mwingine ili kuona kwenye anakanyaga. Mchezo huu ni wa ucheshi sana.

Katika teknolojia ya kisasa, tarakilishi ni vyombo muhimu sanaa kwenye kazi lile ufanyalo. Kwa mfano, ukiwa mwanafunzi waeza tumia kusoma masomo yako. Pia ukiwa mfanyikazi waeza tumia kufanya kazi yako ili kuimarisha utendakazi.

Ni mandhari ya shuleni ambapo tunaona kuna miandiko maalum kwenye ubao kwamba kuna mwalimu alikuwa anawafunza wanafunzi na waweza naona kwamba pale nyuma kuna wanafunzi. Hii hutumika shuleni ili kufanikisha shughuli ya masomo.

Ulemavu haufai kukuzuia kufanya jambo lolote lile, hata iwe ni kucheza mpira wa kadanda, waweza ukacheza tena vizuri sana, ata ukiwa na mguu mmoja, wachezaji hao wanafurahia kweli kweli, hata yule aliyesimama pale kando.

Hapa ni katika darasa ambapo kuna viti vimepangwa vizuri, kuashiria kwamba labda wanafunzi watakuja baadaye kufanya mtihani. Tukiona pale pia hapo kando tunao kitarakalishi kadhaa kumanisha kwamba pia jumba hili utumika kufunza..

Ni katika darasa ambapo inaonekana kwamba kuna uandalizi ya watoto ama wanafunzi ambao wanakuja kufanya mtihani, tunaona viti yamepangwa vizuri kwenye laini, kuashiria kwamba kuna mtihani unaokuja hapo mbeleni.

Ni watu ambao, mmoja ni mlemavu maanake ameketi kwenye kile kiti za kutembezwa nayo, naye mwingine pia amesimama anampatia kile kifaa ambacho watu hutumia kufanya mazoezi ya ndondi wao wanakaa wachezaji wa ndondi.

Aaa Tarakilishii kuu ambayo imetengenezwa na ile kampuni ita inayotambulika sana iitwayo (del)na hapa mbele kuna dawati yawezekana kwamba hapa ni maandhari ya shuleni na hapa ni katika chumba cha kufunza watoto ama wanafunzi kuhusu tarakilishi

Tunaona vitabu kadhaa vya darasa la saba ama grade seven , ambayo ni ya computer science . Hii ni vitabu ambpo vinatumika na walimu kwa kusaidia wanafunzi hao kuwafunza kuhusu teknologia ya kompyuta na mambo ya kisasa.

Ni masomo na ni siku ya juma tatu tarehe ishirini na nne mwezi wa february mwaka wa elfu mbili ishirini na tano na swali ambalo limeulizwa ni kwamba je Samueli alijibu aje Mungu alipomwita yeye?.

Picha hili ni la kitambo na linaonyesha jinsi ambavyo kuna yale mambo ambayo binadamu anayahitaji, mmojawapo ni chakula, maji, mahali pa kuishi, nguo za kuvalia, masomo na pia anafaa kupata dawa.

Wachezaji wawili walio na ulemavu, hao ni viwete hawawezi kucheza na miguu zote mbili, wanacheza mpira wa kadanda uwanjani, wao wanashindana kwenye mchezo huu, na atakayeibuka mshindi bila shaka atatunzwa.

Ni wazo nzuri, ama ni jambo nzuri kwamba, masomo ya computer science , iweze kufunzwa shule hata ya msingi, nafurahia sana kuona kwamba kitabu cha grade seven , linalofunza hii somo hilo la computer science .

Maandhari yaliyo nzuri kabisa hapo katika a tunaona nyasi iliyo na rangi ya kijani na hapo pia tunaona mauwa ambayo yalipandwa vizuri kwa laini na mbeleni tunaona mjengo inakaa ya nikanakwamba ni darasa

Mwanariadha mmoja anayetambulika sana nchini Kenya aitwa Wesley Kimeli Sang ambaye alizaliwa mnamo Machi 1, 1994 na yeye anashiriki katika mbio ya kukimbia mita 1500.

Uzuri wa kutangamana na watu wengine kwamba utakuwa unacheza na wao, unajifunza mambo mingi na wao, pia unaeza onyesha yale ambaye umeyafunza na wao iwekatika mkono wa ushoto ama kulia yote ni sawa.

Hapa ni darasani, yaonekana kwamba hapa ni katika shule ya upili, maanake tunaona dawati na meza ya wanafunzi ambayo iko na mahali yenye mwanafunzi ataweka vitabu vyake. Hii ni kwamba wanafunzi wemetoka nje na watarudi baadaye kuendelea na mazomo.

Ni shuleni na hapa kuna mtihani wa somo la dini ambayo mwalimu amepatia wanafunzi wake. Inaonekana kwamba wanfunzi hawa ni wa shule ya msingi na wamepewa maswali kadhaa kutoka bibilia ili kuyajibu hayo ikiwemo ile ya kuchora.

Wanariadha wa Kenya, maanake wamevalia jezi ambayo imeandikwa Kenya, wakikimbia. Kunao mmoja ambaye labda hawezi kutazama, ndio maana anashikiliwa mkono na mwingine ambaye ako na uwezo wa kutazama. Hii ni michezo ya watu wote.

Hapa ni katika chumba cha kufanyia mazoezi ambapo tunaona mwanadada ameketi hapo, kisha ameshika mguu wake. Yawezekana kwamba yeye anapumzika ama amepata kilichomsababisha kuskia uchungu kwa mguu wake.

Ni katika shule ambayo imerejeshwa kweli kweli na michoro ya wanyama pori tuliyo nazo hapa nchini Kenya. Moja tunaona twiga, pili tunaona ndovu na pia tunaona farasi. Hapa mbeleni kunao ..

Kuna mtu anayejivunia kuwa mkenya amevalia jezi lenye rangi nyekundu na kwenye kifua chake kimeandikia jina la taifa la Kenya. Naye ako majini na anaendesha meli hii huenda ni ya mashindano.

Siku ya likizo nimetembekea shule ambapo unakosa mtu yeyote yule manake watoto wote wapo nyumbani, pia walimu wako. Basi wewe ukaamua tu kupiga picha shule manake inakaa likingara sana.

Je wajua siku za wiki kwa kiswahili, basi tuanze, jumapili, jumatatu, jumanne, jumatano, alhamisi, ijumaa jumamosi.